Mwuuguzi au daktari akiwa ameshikilia sindano kwenye mkono wake, mtu anaonekana akiwa ameketi akiwa tayari kupokea chanjo, watu wengine wanaonekana wakiwa wamekaa kwenye laini wakiwa wanapanga laini huku wengine wakisimama wakitembea wakijipatia shughuli.

Mchoro wa bango la malaria prevention tips ikiwa inaonyesha jinsi ya kuweza kuzuia malaria kusambaa mmoja akiwa amejifunika ndani ya neti iliyotibiwa mwingine akipata chanjo na ngingine akiwa amebeba vitu vya kujizuia.

Muuguzi amevaa baraokoa akimchoma sindano ya chanjo mwanamke aliyevaa vazi la kitenge na barakoa. Wote wakiwa kwenye chumba chenye watu wengine nyuma. Mazingira yanaonyesha zoezi la utoaji wa chanjo pengine dhidi ya ugonjwa kama COVID-19 na kuna utaratibu wa usalama wa kiafya unaofuatwa.

Mtaalamu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akiwa ndani ya wodi ya wagonjwa mahututi hospitalini akishughulikia vifaa vya tiba karibu na kitanda cha mgonjwa. Mazingira haya yana vifaa vya kisasa vya hospitali.

Mgonjwa amelala kitandani, amefunikwa shuka. Mkono wake umefungwa kifaa cha kupimia shinikizo la damu na umewekwa drip . Pembeni kuna mashine ya uchunguzi wa afya. Ukutani kuna mfuko wa rangi ya buluu na nyekundu na mandhari ni ya chumba cha hospitali.

Lori jeupe lenye maandishi, dental clinic na nembo ya moyo mwekundu, limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi, karibu na miti na majumba madogo. Lori hili ni la huduma ya meno inayotembea, linaonekana likitoa huduma kwenye eneo la wazi.

Watu wachache wanaonekana wakiwa wameketi nje ya gari jeupe lililoandikwa Beyond Zero Mobile Clinic. Mlangoni wa hiyo gari panaonekana mtu aliyevalia koti jeupe kana kwamba yeye ni daktari au muuguzi.

Lori kubwa jeupe lililoandikwa Mobile Clinic likiwa limeegeshwa juu ya ardhi. Pembeni likiwa na mabango ya kijani yenye nembo ya Bank . Ngazi limewekwa kwenye lori ili watu waweze kupanda likiwa kwenye eneo la wazi la mashambani.

Gari kubwa jeupe likiwa limeandikwa Mobile Clinic na chini yake Beth Mugo Cancer Foundation. Gari hili limechorwa picha za wahudumu wa afya na inaonekana ni kliniki tembezi, inayohusikana na saratani ya matiti, shingo ya kizazi na tezi dume.

Kundi la watu wamekaa chini ya mti kwenye viti na benchi. Mbele kuna meza iliyojaa vifaa vya matibabu na dawa. Gari jeupela huduma za afya limeegeshwa nyuma na limeandikwa Muraika village health centre na mtu mmoja amesimama pembeni ya kundi.

Watu wamevaa makoti ya buluu na barakoa. Mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao huku wawili wamesimama karibu naye mmoja akionekana kuchukua maelezo kwenye daftari au fomu. Nyuma yao kuna hema la kitambaa na mazingira ya udongo mwekundu. Viti vingine vimewekwa pembeni.

Gari kubwa jeupe limeandikwa beyond zero mobile clinic likiwa limeegeshwa kwenye nyasi na mlango wake uko wazi na pazia la bluu likining'inia. Meza ndogo imewekwa mbele ya gari. Watu watatu wamekaa kwenye viti wawili wakiwa na mavazi meupe kama wahudumu wa afya na mmoja ameketi upande wa pili. Alama ya msalaba wa bluu ipo juu ya mlango wa gari na pembeni kuna nembo ya first lady beyond zero campaign .

Gari jeupe kubwa lenye alama ya msalaba wa buluu na maandishi ya beyond zero clinic, limeegeshwa uwajani na watu wengi wamekusanyika karibu, baadhi wakiwa kwenye foleni, wengine wakizungumza. Mazingira ni ya mchana na anga ni safi na kuna miti nyuma.

Gari kubwa jeupe limeandikwa Beyond Zero mobile Clinic , limeegeshwa kwenye uwanja wa nyasi na mbele yake kuna meza, viti na wataalamu wa afya wamesimama karibu na mlango wa gari hilo. Mazingira yanadhihirisha huduma ya afya ya mkononi inayotolewa kwa jamii.

Meno ya juu ya mbele. Jino moja limekatika katikati na mengine ya na madoa ya manjano, na uharibifu wa tabaka la nje. Pembeni kulia kuna nembo ya mark dental ikionyesha picha hii inahusiana na huduma za meno au elimu ya afya ya kinywa.

Vifaa vya usafi wa meno vikiwa kwenye uso wa rangi ya bluu. Miswaki mitatu ya rangi tofauti, vyuma vya daktari wa meno, uzi wa meno, chupa ya dawa ya kusugutua na kisu cha kuchokonoa meno.

Mkono wa mtu umevaa glovu ya bluu, umeinua juu na kushika vifaa vya matibabu ya meno kama: kioo cha meno, forceps na scaler . Nyuma kuna mandhari nyuma nyeupe na chini ina nembo ndogo ya alama.

Picha aina ya X-ray iliyo kwenye tarakilishi ya meza, inaonekana kuwa ime konyezewa na anaye aminika kuwa daktari. Picha enyewe ina onyesha vitu kama meno lakini zingine zimejaza rangi nyeupe.

Mwanamke akiwa ameshikilia mswaki wa kusukua meno huku akifinya dawa kwenye mswaki huo. Mikono yake wa kulia ukiwa umeshikilia mswaki na wa kushoto ukiwa umeshikilia dawa na anafinya dawa kwenye mswaki.

Sehemu ya kinywa cha mtu, ikidhirihisha meno ya meno ya juu na chini. Meno mawili ya mbele ya juu yana matundu makubwa, katikati na mengine yanaonekana yamejipanga bila mpangilio mzuri. Hii inaweza kuashiria matatizo ya kiafya ya meno kama mapengo au muundo wa meno usio wa kawaida.

Sehemu ya chini ya uso wa mwanaume unaonekana na videvu. Mikono miwili iliyoshikilia vifaa vya matibabu inaonekana ya meno vimevalia glavu ya buluu. wanamume huyo akiwa ameketi na anaonekana akiwa kwenye chumba cha daktari wa meno.

Mikono miwili iliyovaa glovu za buluu, mmoja ukiwa unashikilia vifaa vya matibabu karibu na kinywa cha mtu aliyevaa shati la jeans . Mtu huyo amevaa nayo nguo ya wagonjwa shingoni na anaonekana yuko kwenye kiti cha daktari wa meno.

Mkono wa mtu mwenye ngozi ya kahawia ameshika kijiti kidogo kucha zake ni safi na vidole vinaonekana vikiwa vimejikunja mandhari nyuma kuna rangi ya kijani iliyofifia ikionyesha mazingira ya nje

Chumba cha daktari wa meno kikiwa safi na cha kisasa. Kiti cha wagonjwa wa meno cha bluu kiko katikati pembeni. Kuna sink ,kabati ya kahawia, na vifaa vya matibabu. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha.

Mdomo wa juu una meno yenye pengo kubwa katikati. Rangi ya meno ni ya kawaida, na midomo imefunguka kiasi. Mdomo wa chini una meno yaliyopangwa vizuri, pengo limefungwa, na meno yanaonekana meupe zaidi. Tabasamu linaonekana la kujiamini.

Mtu mwenye ndevu ameketi kwenye kiti cha daktari wa meno. Akiwa amevalishwa nguo ya ulinzi ya rangi ya buluu. Mkono wa daktari aliyevaa glovu za buluu ana inua mdomo wa mgonjwa. Meno ya juu yanaonekana na kuna pengo kubwa katikati. Mandhari nyuma kuna kabati la buluu na kiti cha ofisi.

Huu ni mdomo ulio wazi. Meno yameonekana vizuri na yamepangwa mstari wa juu na ya chini. Fizi zinaonekana na meno ni meupe. Picha hiii inadhihirisha usafi na afywa wa meno wa mdomo.

Mtu mwenye huzuni anaonekana akiwa amekaa pembeni peke yake, watu wengine wanaonekana sehemu za nyuma wakiwa wamesimama. Mandhari inaonekana kulikua na mkasa wa moto ambao uliweza kuteketeza sehemu kubwa ya eneo hili.

Watu wawili wamevaa mavazi ya kinga ya njano, wamevaa glovu na barakoa wakimsukuma mtu aliye lala kwenye machela barabarani. Mazingira yanaonekana ni ya nje. Hii inaashiria hali ya dharura ya kiafya. Pengine tukio la uokoaji au kushughulika na ugonjwa hatari.

Jengo la ghorofa lilibomoka vibaya. Sehemu ya mbele ikiwa imeporomoka adi chini na baadhi ya vyumba vikiwa wazi. Magari mawili yamefunikiwa na vifuzi na vitu kama kioo, mbao na mabati vimesambaa chini.

Watu watatu wanaonekana wanakifanya kazi ya usafishaji wa mfereji wa maji, mmoja ambaye ni mwanadada aliyevalia shati jeupe anaonekana akilima. wengine wawili wanaume wanaonekana wakitumia kijiko kubwa kuchota. Wengine wawili wakiwa wamesimama kando yao na jua likiwa limeangaza.

Msitu wenye miti mirefu na majani ya kijani. Ardhini kuna mnyama inaonekana kama swara amelala chini huenda amekufa. Mazingira ni tulivu mwanga wa jua unapita katikati ya miti na ardhi inaonekana kavu na vumbi.

Shamba kubwa lenye mizabibu iliyopandwa kwa mistari nadhifu. Miti iko kwenye safu mbili zenye nafasi ya kutosha kati, na udongo unaonekana mkavu. Anga ni la mawingu mepesi. Mashamba haya yanaonekana kuegea shughuli za kilimo za mizabibu.

Samaki wa rangi tofauti wanaogekelea kwa maji safi ya buluu. Mwanga wa jua unapitia juu na kuangaza kwenye miamba na mimea ya baharini. Kuna samaki wakubwa na wadogo wengi wakiwa karibu na matumbawe na mimea ya majini. Mandhari inavutia na inaonyesha uzuri wa maisha chini ya bahari.

Mabaki ya bati na mbao vimetapakaa kwenye uwanja wa nyasi mbele ya nyumba za kisasa. Matawi na miti imeanguka huku mazingira yakiwa yamevurugika. Nyasi ni za kijani na nyuma kuna nyumba mbili. Baadhi ya miti imeinama au kuanguka. Anga ni jeupe na hali ya hewa ni tulivu.

Pipa kubwa la taka lililofurika. Juu yake kuna chupa za plastiki, vikombe na mifuko ya rangi tofauti. Takataka nyingine zmeanguka pembeni na kuna majani makavu chini. Mazingira ni ya nje ya nyumba.

Bomba la maji la rangi ya buluu likiwa wazi kidogo tone la maji likidondoka chini na chini yake kuna ndoo ya plastiki ya buluu iliyochafuka mandhari ya nyuma ni ya nje kuna udongo na mimea michache mazingira yanaonekana ya kawaida ya mtaa.

Chumba cha maabara kimepangwa na vifaa vya kisasa kama vile friji refu la kuhifadhi sampuli, mashine ya kuchanganya damu na kabati jeupe pembeni ya dirisha. Meza ndefu ina vifaa vingine vya maabara na chini yake kuna pipa la takataka.

Sehemu moja safi na nadhifu iliyopambwa vizuri inaonekana kana kwamba ni sehemu ya ofisi. Viti vitatu vikionekana mbili nyeusi na moja ya nyeupe ya plastiki. Mwangaza unaingia kupitia kwa dirisha na mwangaza yenyewe ni asili.

Hii ni chumba cha daktari. Kuna kitanda kidogo cha kulalia wakati mtu anapata kudungwa au anapata kukaguliwa. Kuna viti viwili moja ikiwa ni ya daktari na mwingine ikiwa ni ya mgonjwa. Kuna meza katikati yao. Kuna boksi mibgi huko nyuma yake. Chumba chenyewe kinaonekana kikiwa kimepakwa rangi nyeupe na kiko na CCTV.

Duka la dawa lililopangwa vizuri. Rafu zimejaa dawa, vifaa vya afya na bidhaa mbalimbali za matibabu. Upande wa kulia kuna rafu tupu na katikati kuna kiti cha buluu. Mazingira ni safi yenye mwangaza wa kutosha.

Mtu aliyevaa koti jeupe la maabara amepiga magoti mbele ya friji kubwa. Anaonekana kuchukua au kuweka kitu ndani ya friji. Pembeni kuna kiti cha maabara na dirisha kubwa linaloleta mwangaza wa asili.

Chumba cha hospitali chenye mashine kubwa ya eks-rei au citiscan . Kuna meza ya kuchunguza wagonjwa na vifaa vya umeme ukutani. Kuna kiti kidogo cha mbao na nyaya nyingi zikiwa zimepangwa ukutani. Sehemu kubwa ya nyumba ni safi na imepangwa vizuri.

Magodoro yaliyopangwa kwenye mrundo mkubwa, zikiwa kwenye eneo la wazi lenye sakafu ya vigae vya chokaa. Nyuma kuna jengo la ghorofa, na anga la buluu, mazingira yanaonekana ya store au eneo ambapo mizigo zinaandaliwa kwa matumizi mbalimbali.

Chumba hii ni cha matibabu, mandhari ni ya hospitali. Mtu moja aliyevalia sare ya bluu anaonekana akiwa ameshikilia mojawapo ya vifaa hivi vya hospitali. Anaitumia ni kama anaisafisha ama anaitengeneza iwe tayari kwa ajili ya mgonjwa.

Dirisha la kioo linalotenganisha sehemu mbili za ofisi ya afya. Upande wa nyuma kuna meza, viti vyeupe, kifaa cha afya na taa. Upande wa mbele kuna sehemu ya kuweka vitu na ukutani kuna bango la hand sanitizer station .

Chumba kilicho na kitanda ambacho kina weza kuiniliwa na vidato viwili vinavyo weza kutumia kupanda huu kitanda. Mandhari haya yanaonekana kama ya hospitali ambacho mgonjwa anaweza kutumia vidato hivyo kuweza kupanda kwenya kitanda.

Kifaa cha matibabu kilichowekwa juu ya meza, kimeandikwa Scian na kuna vitufe. Taa ndogo za rangitofauti na waya zimeunganishwa pembeni. Kifaa hiki ni aina ya nebulizer au mashine ya matibabu ya kupulizia dawa kwa wagonjwa.

Kuna vifaa viwili vya kusaidia kusikia kimoja kikiwa katika boksi jeupe na buluu, na kingine kikiwa wazi bila boksi. Rangi yake ni nyeusi.

Chumba cha hospitali chenye kitanda maalum cha watoto wachanga mashine ya taa juu yake na vifaa vingine vya matibabu pembeni ukuta una rangi ya pinki na kuna dirisha lenye pazia upande wa kushoto.

Cheti cha kutambua mchango kwa idara ya lishe kimewekwa kwenye dirisha. Pembeni kuna kifaa cheupe cha kupimia uzito. Kinaonekana kikiwa juu ya meza ya mbao na upande wa kushoto kuna karatasi au kifurushi kingine kidogo.

Maabara safi yenye meza nyeupe, mashini kubwa ya kisasa upande wa kushoto, monitor mbili na kiti cha maabara chenye miguu ya chuma. Mazingira ni ya kitaalamu na yanadhihirisha sehemu ya kazi ya kisayansi au uchunguzi wa sampuli.

Troli ya hospitali yenye rangi ya blue , na ya nyekundu, na kijivu, ikiwa na drawer tano zilizofunguliwa na vifaa ndani yake. Juu ya troli kuna chupa ndogo ya plastiki, na upande wa kulia kuna dustbin mbili za kijivu.

Kuna mkasi wa chuma umelezwa juu ya bandeji nyeupe iliyokunjwa. Pembeni kuna roll nyingine ya bandeji. Vyote vimewekwa juu ya meza ya kijani kibichi. Mazingira yanaonekana kama sehemu ya huduma ya kwanza au maandalizi ya matibabu.

Maabara yenye mashine kubwa ya kisasa iliyoandikwa Emolizer 400, imefunguliwa na ina sehemu ya duara katikati. Pembeni kuna vifaa vigine vya maabara na chupa kubwa za plastiki chini ya meza.

Faili ya karatasi iliyowekwa kwenye klipu ya ring'i. Ukurasa wa juu una kichwa cha hospitali na jedwali lenye orodha na majina na taarifa mbalimbali. Maandishi ni ya mkono. Mazingira yanadhihirisha sehemu ya ofisi ya hospitali.

Boxi kubwa la One Call Plus Blood Glucose Meter pamoja na maboxi mawili madogo ya One Call Plus Blood Glucose Test Kits yaliyopangwa upande wa kulia. Vifaa hivi hutumika kupima kiwango cha sukari kwenye damu. Ni muhimu kwa wagonjwa wa sukari au wanaofwatilia afya yao.

Hii ni ofisi ya hospitali, kuna mgonjwa ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akisukumwa na mtu wa huduma aliyevalia sare za kiafya za kijani. Pembeni kuna mtu mwingine amesimama kwa kaunta na viti vya kusubiri, upande mwingine wa ukumbi.

Boxi kadhaa za dawa aina ya panadol , zilizopangwa kwenye safu moja . Mbele yake kuna tembe kadhaa nyeupe zikiwa zimeekwa chini ya maboxi hayo. Mazingira yanaashiria bidhaa ya dawa inayotumika kupunguza maumivu.

Boksi la dawa lilioandikwa Health Aid Vitamin B99 Complex lenye rangi ya buluu na nyeupe. Boksi inaeleza kuwa ni The ultimate B complex formulation prolonged release na lina vidonge sitini huko ndani.

Boxi la dawa linaloitwa profane ibuprofen suspension lina rangi nyekundu na nyeupe na picha ya mtoto mdogo pembeni maelezo ya dawa yako kwenye boxi ikiwa ni pamoja na matumizi na tahadhari.

Mtu aliyevaa glovu ya kijani anashikilia chupa ndogo iliyoandikwa tuberculosis vaccine freeze dried na nyuma kuna sindano yenye dawa. Mandhari ni safi na ya kitaaluma. Inasisitiza umuhimu wa chanjo ya kifua kikuu.

Boksi la dawa linaloitwa Dentamol. Rangi ya boksi ni ya waridi na zambarau. Upande wa kushoto kuna mchoro wa jino na maandishi mengi upande wa kulia. Mazingira ni safi na boksi limewekwa juu ya uso mweupe.

Daktari amevaa koti jeupe akimchoma sindano ya chanjo mgongoni mwa mkono msichana aliyavaa blausi jeupe na barakoa. Kando kuna watu wengine wamevaa mavazi na barakoa wakisubiri au kushughulika na mambo yao ndani ya chumba cha afya.

Mtoto anaonekana akiwa anapewa chanjo, daktari anafinya dawa ambayo inakuja kwa matone, mama akiwa amemshikilia mtoto na kumfinya kumfungua mdomo. Mtoto amevalia sare, nguo iliyona sehemu ya buluu mamake pia akiwa na nguo iliyo na sehemu ya manjano. Mkono wa daktari unaonekana ukiwa na nguo ya sehemu ya buluu.

Kundi la vijana wamevaa glovu na fulana nyeupe. Wanashirikiana kuweka taka kwenye mfuko mkubwa wa plastiki. Mazingira ni ya mchana. Watu wengine wamesimama pembeni wakitazama na kuna jua kali. Inaonekana ni shuguli ya usafi wa mazingira au kampeni ya kijamii ya kutunza mazingira.

Mtu amevaa shati la rangi nyingi anapokea sindano, kwenye mkono wake wa kushoto kutoka kwa mtoa huduma wa afya. Pembeni kuna picha ya chupa iliyoandikwa malaria vaccine ikidhihirisha kuwa ni chanjo inayotolewa, ni ya malaria. Mandhari ni ya kliniki.

Mwanamke mmoja amekiti kwenye kiti na mtoto mdogo mbele yake huku mhudumu akiwa amesimama karibu na akionekana kumpa huduma kumchunguza. Watu wengine nyuma pia wanaonekana wakisubiri huduma na mazingira yanaonyesha shughuli ya afya au chanjo katika jamii.

Mtoto ananawa mikono chini ya bomba la maji akishika sabuni nyeupe mkononi. Maji yanatiririka kutoka kwenye bomba na chini kuna beseni la plastiki linalokusanya maji. Mazingira yanaashiria umuhimu wa usafi wa mikono, hasaa kabla ya kula au baada ya kutoka chooni.

Mikono miwili ya mtu mzima ikiwa imenyooshwa na kiganja. Mtu huyu amevaa bangili nyekundu, mkono wa kushoto na saa mkononi wa kulia na nyuma yao kuna kitambaa cheusi. Mazingira ni rahisi yamejikita kwenye mikono ya mtu bila vitu vingine vinavyoonekana.

Mwanariadha ameketi chini ya uwanja wa mbio, ameshika paja lake la kulia kwa maumivu na uso umejikunja kuonyesha machungu. Mazingira ni ya uwanja wa riadha na pia picha inadhihirisha tukio la kuumia wakati wa mashindano.

Vifaa viwili vya mazoezi ya mikono yaitwa hand grip strengtheners . Vina mpini mweusi na pete za chuma za mviringo juu. Vimewekwa juu ya uso mweupe. Vifaa hivi hutumika kuongeza nguvu za mikono na vidole hasa kwa wapenzi wa fitness na wa michezo.

Vifaa vya usalama. Kofia ngumu nyeusi, magoti na mikono ya plastiki yenye sponji kwa ajili ya kujikinga wakati wa mchezo kama sketbodi au baiskeli. Vifaa hivi ni muhimu kwa kuzuia majeraha unapofanya shuguli za michezo hatarishi.

Mimea yenye majani mabichi yakiota kwenye shamba lenye mwanga wa jua na miti mirefu inaonekana nyuma. Anga ni safi na ya samawati na mazingira yanaonekana kuwa ya kijiji au mashambani.

Mimea iliyokauka kidogo majani yake yamebadilika rangi na mazingira yanaonekana ya shamba au bustani na miti mikubwa nyuma anga ni ya buluu na kuna mwanga wa jua hali ya hewa inaonekana ni ya jua kali.

Mimea enye majani mapana ya kijani. Majani ya umbo la moyo na yamejaa kwenye eneo la msitu au kichaka. Mwangaza wa juu unaingia kidogo kupitia miti mikubwa. Mazingira ni ya asili na enye utulivu na rangi za kijani kibichi zimetawala.